Hii ni kitabu ya rangi ya nyeupe limeandikwa Haydn Richards Junior English 2 new edition . Kitabu hii limeandikwa maua na kando na hayo unaezakuona nyuki.

Hapa kuna mlango ambayo ni ya rangi ya kahawia, kuna bango ambayo imeandikwa no rent for students, no exit pia nyumba hili ina ukuta ambayo ime pakwa rangi ya kijani kibichi.

Hii ni darasa ambayo ina bango kwenye mlango, ambayo imeandikwa Tr Agnes welcome , kumaanisha teacher Agnes welcome . Hii ni darasa la grade one C

Huo ni uwanja. Unaweza kuangalia maua ambayo yamekatwa kwa ustaarabu na kwa laini. Unaweza kuangalia chuma moja refu kuashiria labda ni ya bendera. Kuna miti kadhaa na kuna jumba kubwa. Kando na hayo unaweza kuangalia tangi ya rangi ya nyeusi. Na pia ndoo na viti.

Hapa kuna watu wamevalia nguo za rangi ya nyekundu. Watu hawa ni watu saba. Wawili kati ya hawa watu hawa wamekaa kwenye magurudumu nne.

Hii ni nyumba ambayo tunaweza kuona meza au cabinet ambapo unaweza kuona vitu ambavyo vimewekwa ndani, kuna chupa ambayo imewekwa kwenye meza ya chini kabisa. Pia unaweza kuangalia mabango ambayo ina michoro na maandishi kadha wa kadhaa, pia sakafu ni ya rangi ya nyekundu.

Kuna ubao ambao umeandikwa The Rock Christian Junior timetable . Bango hii limechorochorwa hususan malaini. Usuli wa picha hii unaweza kuangalia kuwa ni ukuta wa rangi ya nyeupe.

Kuna timu ya walemavu. wenye spoti ya bondia. Tunaweza Kuona mwanaspoti kipchoge na mike sonko. Tunaweza Kuona mtu aliyevalia shati jeusi. Wachezaji wamevalia sweta jekundu na suruali nyeusi.

Hii ni kitabu ya wanafunzi wachache. Imechorwa watu kwenye ukurasa wa themanini na saba ambao wanakula chakula kwenye themanini na sita imeandikwa ya manners alafu kuna mtu ambaye anatandika kitanda.

Hapa kuna mwanadada mmoja, mlemavu, ambaye amekalia kiti ya magurudumu manne, apo kwenye uwanja, ambapo, viti ni vya rangi ya samawati, na kuna nyasi.

Huku kuna mtu mmoja mlemavu ambaye amekaa kwenye kiti ya wakimbiaji. Ako kwenye uwanja akijaribu kukimbia na kiti hii. Uwanja huu una mataa mingi.

Hapa kuna wakimbiaji wawili, mmoja amevaa nguo za rangi ya nyeusi na mwingine suruali ya nyeusi na shati rangi ya kijani kibichi, ako kwenye uwanja, jina lake ni Samuel Mushai.

Hapa kuna wachezaji wawili walemavu wote wameshikilia vitu vya kujishikilia, wanajaribu kupiga mpira. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa amesimama kuna miti unaweza kuangalia kuna mti wa stima bado na pia kuna jumba.

Hii ni jumba kubwa ambapo unaweza kuangalia madirisha ambayo yamefungwa. Kuna maua pia unaweza kuangalia bango ambayo imeandikwa VISITORS PLEASE PASS THROUGH THE OFFICE .Kuna nyaya moja ambayo imepita juu.

Haya ni vitabu ambaye imepangwa, imeandikwa Ayumbu Mashakani ambaye imeandikwa na John Habwe. Kitabu ya kwanza katika orodha hii inapicha ya kijana ambaye anajalibu kufukuza mbuzi.

Hii ni jumba kubwa ambapo unaweza kuona mimea kuna mimea moja wa mti pia kuna maua kwenye jumba hili unaweza kuangalia lango ambayo ni ya rangi ya kijivu pia unaweza kuangalia vigae ambayo rangi yake inafanana na ya mlango.

Hapa kuna dawati ambapo kuna viti. Unaweza kuangalia ukuta wa rangi ya nyeupe pia unaweza kuona curtain .Sakafu ni ya rangi ya nyekundu nyekundu hivi.

Huyu ni mkimbiaji wa Kenya, anaonekana kukimbia amevalia shati ya rangi ya nyekundu, na ana saa, shati lake limeekwa bendera ya Kenya, kwenye simu unaweza kunagali miti miwili na majumba mawili.

Hii ni darasa ambayo haina wanafunzi, unaweza kuangalia talakilishi nne huko mbele, unaweza kuangalia kateni katika dirisha, ambapo dirisha hivi ni vya rangi ya kijani kibichi, chini unaweza kuangalia vigae vya rangi ya kahawia.

Hawa ni wakimbiaji wawili mmoja mlemavu ambaye ameshikiliwa na mwenzake. Anakimbilia nchi ya Kenya. Jina lake ni Kimani. Pia kuna mwingine ambaye amevalia macho nne na ameshikilia bendera la nchi yake.

Hii ni kitabu ya wanafunzi wa chekechea kipindi cha pili. Unaweza kuangalia picha za watu wanne. Picha ya juu unaweza kuangalia wazee wawili wameshikilia kitabu. Mmoja ameshikilia kitabu kimoja na mwingine viwili. Kwenye picha ya chini unaweza kuangalia vijana wawili wameshikilia glavu.

Hapa kuna vitabu yenye rangi tofauti . Kitabu ya juu kabisa ni ya rangi ya samawati . Vitabu haya yamewekwa juu ya meza , meza hii ni ya rangi ya jeupe .

Hapa kuna mkimbiaji mmoja mlemavu ambaye haoni . Ameshikilia kamba ambayo amesaidiwa na msaidizi wake, wote wanakimbia wamevalia suruali ya rangi ya nyeusi .